Wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa katika uwanja ikiwa ni timu mbili wakiwa katika uwanja wanacheza. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo sapoti kwa hiyo timu ambayo wanataka kuibuka washindi.

Kwa hii picha tunaona rais mkuu wa Kenya, Wiliam Ruto katikati yake ni jaji kuu wa Kenya Martha Koome, alafu pale kuna spika kuu wa jumba la kufanyia sheria, Moses.

Hapa ni chumba la huduma, watu wamekuja kwa wingi wamekaa pale kwa kiti wakingoja laini kuhudumiwa. Halafu hapa kuna mfanyikazi ambaye amevaa sare zake za kazi akipita ama akiwa anataka kuwasaidia.

Hizi ni paspoti ama tiketi ambazo haswa huwa inahitajika ili kuweza kupewa ruhusa uhame katika nchi ingine. Pale tena, kuna kumbuko ya, imeonyesha bendera ya Kenya.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale, nyuma yake kuna bendera ya Kenya. Yeye amekaa pale kama kuna spika mbele yake kuna maji. Hii huenda anatoa utupa yake.

Pale kuna wanawake wawili. Wote wakiwa wamevalia sare zinazofanana huenda sarakasi. Kuna mmoja mwenye ameketi pale kama anashika kompyuta yake na ameshika kalamu. I hali kuna mwingine amesimama nyuma yake.

Hapa ni chumba la huduma ambapo hapo ndani kuna wafanyakazi ambao wamevaa sare za kazi. Kando yake pale kuna wanaume wawili, kuna mzungu mmoja na kuna mwenye amevaa kofia wote wakiwa labda wakiulizia maswali.

Hapa ni chumba kuu, ambapo kuna viti alafu hapa kuna maandishi ambayo yameandikwa information desk . Ilhali hakuna mtu, maanake kumekuwa na mtoto mmoja, na hapa chini kuna karatasi.

Hawa ni wanaume wa timu moja, wote wameiva sare zinazofanana. Wamefurahi na wamekusanyika, huenda wameibuka ushindi katika hiyo mchezo ama wameiweka goli.

Hapa kuna mwanaume moja ambaye amevaa suti lake na ameshika karatasi kwa mikononi mwake akiwa labda katika safarini ama akiwa katika ya treni wakiwa wanaenda safari.

Hapa ni chumba ya huduma ambapo wafanyikazi wamekaa pale wakikuwa anahudumia alafu pale tena kwa viti kuna watu ambao wamekuja kwa wingi alafu wamekaa pale kwa kwa laini wakingoja kufika wamu wao.

Mashambiki wengi wakiwa pale kiwanja, wote wamevaa sare zinazofanana. Wamevaa shati ambayo imeandikwa Kenya wote wakisherehekea ama wamekuja kuonyesha upendo katika timu yao ya Kenya. Huenda wameibuka washindi ndio maana. wanasherehekea.

Wachezaji wa timu mbili wakiwa pale kiwanja wakicheza mchezo wa mpira ya mguu, halafu nyuma yake kuna mashabiki wamekuja kwa wingi kuonyesha sapoti, upendo katika timu ambayo wangetaka kuibuka ushindi.

Hapa ni katika ofisi. Kuna mama mmoja amekaa pale kwa kiti akiwa anashika kompyuta yake. Nyuma yake kuna wanaume wawili ambao wamevaa suti. Alafu pale tena kuna msichana mdogo amekaa pale kona. Hapa huenda wanaume wanaonyesha na huyu mama ama wanaelimisha vitu kutoka kwenye kompyuta yake.

Hawa ni mashabiki ambao wako katika kiwanja, wamevaa shati yao ya rangi ya bendera ya Kenya huenda wamekuja kuonyesha sapoti na upendo katika timu la Kenya.

Mwanamke mmoja ambaye haswa hujulikana kama jaji mkuu ama wa sheria wa Kenya, akiwa pale ameshika bibilia na ameongea mbele ya spika. Nyuma yake kuna bendera mbili ya Kenya.

Hapa ni katikati ya viti ya hudama. Pale kuna mfanyakazi amekaa pale akiwa amevaa sare zake za kazi alafu nyuma kuna mwanamke mmoja nywele zake akiwa ako pale akingoja kuudumiwa ama akingoja kupewa.

Hawa ni mashabiki wa timu wa Kenya wakiwa wamevaa shati yao yenye imeandikwa Kenya wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti na upendo katika timu yao huenda wamekuja kuonyesha sapoti katika timu yao ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wote wamevaa sare zinazofanana mbele yake imeandikwa kwa hivyo shati lao Kenya Airways alafu wote wamependuka huenda wameweka zawadi yao juu kuonyesha kuwa wameepuka ushindi katika mchezo waliokuwa wanaicheza.

Hawa ni mashabiki ama watu ambao wako katikati ya barabara wakienda, wamevaa nguo zao zinazofanana huenda wao wanasapoti timu moja, wanaweza kuwa wameibuka ushindi ama wako wanaelekea katika kiwanja wachezaji huwa.

Wasichana ambao wamevaa nguo inayofanana wakiwa pale wanapiga picha katikati ya uwanja. Kuna wenye wamesimama alafu kuna wenye pale wameinama ili waweze kupiga picha.

Hawa ni wachezaji wa timu moja, wote wamevaa sare ya nyekundu inayofanana, halafu shati yao hapa mbele imeandikwa KDF,huenda hawa ni wa KDF wakiwa tayari kuchezea timu yao ya KDF wako kiwanja wakifanya mazoezi.

Hawa ni viongozi ikiwemo mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake ambaye aliyekuwa raisi. Kando yake ni jaji mmoja ambaye amevaa nguo zake za jaji wakiwa wanapiga gumzo.

Hapa ni huduma ambapo watu wamekaa pale kwa viti viongozi. Kila mmoja wao akiwa kwenye kompyuta. Kando yao kuna wafanya kuna watu ambao wamekaa pale katika viti vyao jeusi wakiwa wanangoja kusaidiwa.

Hapa ni katika ofisi ya huduma. Wafanyikazi wote ambao wamevaa sare zinazofanana wamevaa nguo ya nyeusi wamekaa pale kwa kiti. Alafu mbele yao kuna kompyuta wakiwa wanarekodi ama wako katika....

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake pale ameinama huku akiwa anaandika, kando yake kuna msichana mmoja ambaye amevaa nguo lake tena pale kuna baba mmoja akiwa ameketi akishika kompyuta yake.

Hawa ni mashabiki ambao wako katika kiwanja. Wamekuja ku support timu yao. Alafu wote wamevaa sare zinazofanana. Shati lao wamevaa wameandikwa Tusker. Wamekuja ku support timu yao ambayo inaitwa Tusker.

Hawa ni viongozi ,wa siasa wakiwa wa chama cha PNU .wamevaa sare zinazofanana zinazo onyesha kuwa wote ni wa chama cha siasa wa PNU .wakiwa wanaonyesha upendo wa kiongozi wao.

Hizi ni tikiti ambazo ama passpoti ambazo zikiwa ziko tayari kuchukuliwa na watu ambao wamekuja kutengeneza. Zote zikiwa zimefungwa kwa vikundi zikiwa zimeekwa pale mezani.

Wachezaji wa mpira wa miguu. Hawa ni wa timu mbili wakiwa katika kiwanja wanaicheza. Alafu pale kwa kona kuna mashabiki wengi wamekuja kuonyesha supporti, upendo hawa wachezaji.

Hawa ni viongozi ambao wamekuja kuonyesha support katika timu yao mbele anayesimama ni rais wa jamhuri ya Kenya alafu ambaye amekaa ni huu wa raisi wamesimama huenda wamepata ushindi ama wameeka goli.

Pale kuna askari ambaye anapita katikati ya watu, kuna watu ambao wamekaa wakiwa kwenye laini wakingoja kudumiwa, mbele ya hapo makonteina pia kuna watu wamesimama pale.

Mwanamke mmoja akiwa katikati la kiwanja cha wachezaji akiwa ameshika bendera yake imeandikwa Bandari F.C pia shati lake limeandikwa hivyo, huwenda yeye ni shabiki wa hiyo timu.

Hapa ni jumba ya huduma, ambapo wafanyikazi wote wa huduma wamesanyika alafu wamekaa pale kwa viti. Wote wamevaa sare za kazi alafu mbele yake kuna mwanaume mmoja amevaa sare zake nyeupe akiwa amesimama pale. Huenda anawaelimisha ama anawafunza jinsi ya kuifanya kazi.

Hapa ni chumba ya huduma. Hapa ni kuna wafanyi kazi ambao wamevaa sare zinazofanana, wamevaa skati nyeusi na shati lao nyeupe iliokuwa na nyekundu. Wamesimama pale katikati ya hawa kwa viti ili aweze kusaidiwa.

Mwanamke mmoja mfanyikazi ambaye amevaa sare za kazi akiwa ameketi pale, alafu amezungukwa na kina mama. Watu wakiwa pale wameshika karatasi zao nyekundu huenda ameenda kuelimishwa kuhusu kitu fulani.

Jaji mkuu ama yeye ni kiongozi ama yeye anakuwanga mkubwa wa sheria katika jamhuri ya Kenya , Martha Koome akiwa amesimama pale mbele ya spika, yeye anawezakuwa anatoa hotuba yake kwa wanahabari ama watua wa nchi ya Kenya.

Hapa kuna viongozi. Ni kiongozi wa majaji kuu ya Kenya, Martha Koome, wakiwa katika pale ueda huyu jaji mkuu akitoa hotuba yake kwa watu wa mwanahabari ama katika nchi.

Hapa watu wamekuja kwa wingi. Pale kuna watu ambao wamepanga laini uenda wakiwa wanangoja laini iwafikie. Uenda ni siku ya uchaguzi wa kupiga kura. Kuna mwanaume mmoja ambaye anasaidia huyo mwanaume kupiga kura.

Kiongozi mkuu akiwa amevaa cheti lake na akiwa ameshika biblia akiwa anaapishwa ili aweze kufanya kazi katika ama ambaye amepata.

Hawa ni wanaume watatu wakiwa wamevaa koti lao la kazi wakiwa tayari kuenda kwa kazi, halafu pale kuna mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa pale anasaidiwa.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja katika kiwanja ili kuonyesha upendo wao wakiwa ni Wakenya maana wameshika bendera ya Kenya, wengine wakavaa ambayo imeandikwa hapo mbele Kenya.

Hawa mashabiki ambao wamekuja katika kiwanja. Kuna mwanaume mmoja ambaye amejibaka amependeza na rangi ya Kenya pale kona. Alafu kando yake kuna wasichana wawili pia wamevaa shati ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wa timu ya KDF,wote wamevaa shati ambalo limeandikwa KDF. Wakiwa timu moja, wakiwa tayari kuchezea timu yao, huku wakiwa katikati labda wakingoja mchezo ianze.